Mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo, mara nyingi kwa kutumia maji yenye virutubisho. Kuna mimea mingi ya saladi, yenye rangi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya.

Mfumo ambapo mimea inalimwa bila udongo huku mizizi yake ikiwa imetumbukizwa ndani ya maji yenye virutubisho. Katikati kuna mimea miwili mikubwa yenye majani ya kijani kibichi labda salad au mboga nyingine. Mimea hii imewekwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye podi au paneli.

Mfumo cha kisasa ambapo mimea ina limwa kwa kutumia maji badala ya udongo, kuna tanki kubwa lenye maji na maji yanaonekana yaki mwagika kutoka pumbo flani na kutengeneza mapovu kidogo. Juu ya tanki hili kuna vigogo kadhaa vieupe vilivyo pangwa vikifanya kama vyombo vya kupandia mimea ndani ya vigogo hivyo.

Shamba la kisasa la kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea ambayo ni ya aina ya salad au mboga nyingine za majani imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Maji yenye virutubisho hupitia ndani ya mabomba haya.

Mfumo wa ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo ambapo safu za vyombo vyeupe vinaonekana kama masanduku vikiwa vimepangwa kando. Kila Sanduku limefunikwa na sehemu ya juu yenye matundu ambapo miche midogo ya mboga imepandwa.

Mwanamke mchanga mwenye asili ya kiafrika labda mkulima au mtaalamu wa kilimo akitunza mimea ndani ya chafu au shamba la kilimo cha kisasa. Mwanamke huyo amevalia shati lenye miraba ya rangi nyekundu na nyeupe na ana nywele zake zilizofungwa nyuma. Anashughulikia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye miundo ya wima.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia mabati au mifereji maalumu iliyopangwa kwa safu. Kwenye mabati hayo kuna mimea ya saladi iliyopandwa. Chini ya mimea ya saladi ya rangi ya kijani kahawia, iliyopandwa kwenye mfereji yenye kokoto, nyuma kidogo kuna safu nyingi ya sarabi ya rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Badala yake hutumia maji yenye virutubisho. Kuna mirija miwili mirefu myeupe iliyopangwa nyembamba ambayo ndiyo inashikilia mimea.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa akishikiia trei iliyojaa miche michanga ya mimea. Mwanaume huyo mwenye ngozi nyeusi na ndevu fupi amevalia shati la miraba miraba. Anatazama moja kwa moja kwenye kamera huku akishikilia trei ya miche kwa mikono yake.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Mimea ya saladi inakua kwenye mabomba meupe yanayopitisha maji yaliyopangwa kwa safu. Baadhi ya saladi ni ya kijani kibichi na nyingine zina rangi ya kijani kahawia au nyekundu.

Mfumo wa kilimo, ambao ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake hutumia maji yenye virutubisho. Katikati kuna meza ndefu yenye mirija nyeupe, zilizopangwa kwa usawa na mimea midogo ya kijani kibichi.

Mnara uliotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia au udongo, na upande wa kulia kuna miundo mingine ya makonda. Pia ikitumika kwa kilimo wima, na baadhi ya mimea mingine ya kijani.

Kwa bustani ya wima au kilimo ambacho kinachotumia mapambo kuna guzo mbili juu ya wima zilizo tegenezwa kwa mabomba meupe kila moja ikiwa na matunda mengi madogo meusi ambapo mimea midogo imepandwa majani ya mmea hiyo pina inaonekana yakiwa yamechipuwa.

Kundi kubwa la vifaranga weupe wakitembea kwenye sakafu iliyofunkwa na matandazo ya mbao au maranda. Vifaranga hawa ni wachanga sana labda wa siku chache tu na wametapakaa eneo lote, wengine wanakula, wengine wanatembea.

Shamba kubwa la kabichi, kabichi zimepangwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka zikifunika eneo kubwa. Kila kichwa cha kabichi kina majani mapana ya kijani kibichi na yaliyokomaa. Udongo kati ya mistari ya kabichi inaonekana kuwa na rangi nyekundu kahawia kama udongo unaopatikana Kitengela.

Bustani kubwa ya nyanya ndani ya chafu ikiwakilisha kilimo cha kisasa kinachozidi kuenea. Safu ndefu za mimea ya nyanya zimepangwa vizuri pande zote mbili, za njia nyembamba ya udongo. Mimea ya nyanya imepeperushwa kwa kamba au vikingi, vikikuwa wima na kuwa na majani mengi ya kijani kibichi.

Shuguli ya ubakiaji au ufaganisho wa parachichi katika kiwanda au kituo cha kuzindiza mizao. Kuna wafanyakazi wawili wakuu ambao wamesimama pande zote mbili za mifumo wa kusafirisha, uliojaa parachichi.

Mchakato wa kuchagua na kusafisha nyanya kwenye kiwanda cha usindikaji kuna ukame mrefu unaosongea nyanya nyingi zilizoiva zenye rangi nyekundu nyangavu. Nyanya hizo zinaonekana kuwa na ubora mzuri.

Uyoga ambao unatunzwa kwa kutumia mbinu ya mifuko. Kuna mifuko kadhaa mirefu iliyojaa maridadi kama vile mabaki ya mazao ambayo imefungwa na kuwekwa kwa wima au kuning'inizwa.

Shamba kubwa la mboga ya chafu. Chafu hiyo ina paa la wazi, iliyoundwa kwa fremu za chuma na kufunikwa na plastiki au glasi, ikiruhusu mwanga wa jua kuingia. Muundo wa paa ni wa duara au kama adaki refu. Ndani ya chafu kuna mistari mirefu na iliyopangwa.

Banda kubwa la kuku lililo jaa vifaranga vingi sana. Vifaranga hawa wadogo wenye rangi ya njano nyepesi wametanda sakafu nzima ya banda katika picha kuna mfumo ya chakula na maji yenye rangi ya njano na chungwa.

Shamba la kisasa la nyanya, nyanya zimepandwa kwa njia ya wima, na kufungwa kwenye kamba, au vitu, zikining'inia kwa mistari mirefu, kila rundo lina nyanya nyingi, baadhi zikiwa zimeiva, na kuwa nyekundu.

Shamba la kisasa la kilimo cha strawberry ndani ya chafu kubwa au wandaki la plastiki. Safu ndefu za mimea za strawberry yenye majani mabichi na matunda yaliyo komaa au bado mabichi zimepandwa kwa mtaratibu mzuri.

Shamba kubwa la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wengi wa rangi nyeusi na nyeupe ambao wakiwa wamepumzika au wakisimama ndani ya banda kubwa lenye paa. Kuna ng'ombe wengi waliopangwa kwa safu, baadhi wamelala na wengine wamesimama.

Mfumo wa umwangiliaj matone katika shamba. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu kahawia ambayo inaweza kuashiria udongo wenye rutuba au udongo wa aina fulani unaopatikana maeneo kama kitengela. Mifumo ya umwangiliaji imepangwa kwa mistari mirefu huku kila mistari ikiwa na bomba nyeusi inayopita katikati.

Shamba kubwa lililolimwa ambalo limepandwa miti midogo ya mimea labda kabichi au mboga nyingine. Miche hiyo imepandwa kwenye mistari iliyopangiliwa vizuri, kati ya mistari ya miche, kuna miriche myeusi midogo ya plastiki, iliyowekwa chini, ambayo inaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mazao yanayokuwa, yakiwa na rangi ya kijani kibichi yakimwagiliwa maji kupitia mfumo wa kunyunyuzia maji. Vifaa vingi vya kunyunyuzia vimepangwa kwa mstari wa shamba na kila mmoja kinatoa miyale mikubwa ya maji angani, ikionyesha umwagiliaji unaendelea. Maji yananing'inia hewani kama ukungu.

Mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa inamwagiliwa kwa kutumia mifumo ya vinyunyizio. Vinyunyizio kadhaa vimepandwa ardhini, vikinyunyizia maji juu ya mimea, na matone ya maji yanaonekana yakimetameta angani kutokana na mwanga.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umegeuzwa na kuwekwa katika mistari mirefu, iliyonyooka tayari kwa kupanda. Kuna mabomba meusi mepesi, yanayoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba lililolimwa kwa ajili ya kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mistari mirefu ya bomba nyeusi imelala juu ya matuta ya udongo na maji yanaonekana yakitiririka polepole kando ya matuta hayo ya kunyunyiza udongo wa kuunda madumu madogo ya maji.

Shamba la vitunguu maji likistawi vizuri. Mimea ya vitunguu maji ni mirefu, yenye rangi ya kijani kibichi na imepangiliwa vizuri, katika mistari mirefu, kwenye udongo wenye rangi nyekundu. Inaonekana kuwa shamba hili, linatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa ya mahindi yalipandwa kwa mistari mirefu ambapo mfumo wa umwangiliaji matone umetumika. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya ikionyesha kuwa yanapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu lililokuwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Udongo umepangwa katika matuta au mistari mirefu, kuashiria kuwa shamba limelimwa na kutayarishwa kwa ajili ya kupanda.

Shamba lililolimwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Mistari mirefu ya matuta ya udongo yenye mimea michanga ya kijani kibichi ikiwa imepandwa juu yake, ikinyoosha kuelekea mbali. Katikati ya matuta hayo kuna mfereji iliyojaa maji.

Shamba ndogo au bustani ndani ya chafu, ambapo mimea midogo imepandwa kwa mistari ya kumwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo ambayo inaonekana kua pilipili hoho au mbogo nyingine.

Mabomba makuu mawili ya chuma au plastiki yenye rangi ya kutu yaliyolala kwenye mfereji uliochimbwa kwenye udongo. Kutokana kwenye mabomba hayo makuu, kuna mirija midogo mieusi iliyounganishwa ambayo ndio inasambaza maji moja kwa moja kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani karibu na mmea mdogo. Kuna bomba kubwa la rangi ya nyeusi likiwa chini likiwa ndio bomba kuu la usambazaji maji. Kutoka kwenye bomba hilo kuu, kuna tawi ndogo la bomba la rangi ya nyeusi, lililopanda juu. Na kwenye makutano yake na bomba kuu, kuna valvu ndogo ya rangi nyekundu.

Shamba ndogo lililopandwa mimea michanga ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mingi ya mabomba meusi ya umwagiliaji imelazwa chini ikipita sambamba na safu za mimea. Kila bomba linaonekana likipeleka maji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Mistari hii imepandwa mimea midogo labda viazi au mazao mengine ya mboga ambayo yanaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumika nguvu za mvutano. Katikati ya picha kuna ndoo nyekundu iliyo nginginia kutoka kwenye nguzo au kamba ikionyesha kuwa ndo chanzo cha maji.

Kubwa lililo wazi likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia maji. Kuna bomba la bluu lililo nyooka juu ya ardhi na juu yake yamewekwa vifaa kadhaa vyeusi vya kunyunyizia maji. Vifaa hivi vinatoa miale ya maji angani.

Bustani ya kisasa ya kukuza pilipili hoho ndani ya chafu. Mimea mingi ya pilipili hoho iliyosimama wima na yenye majani mabichi tele. Chini ya kila mmea kuna matunda ya pilipili hoho yenye rangi ya njano yaliyoiva. Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu na kuna njia nyembamba ya udongo katikati inayoruhusu mtu kupita.

Eneo la kilimo ambalo ni shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea hio inaonekana kua na afya na kijani kibichi. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna bomba kubwa la blue lililolala chini, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.